Huu ni mlango ambayo ni darasa la kwanza cha na imepakwa rangi nyekundu na kuna karatasi imeekwa hapo nyeupe imeandikwa mwalimu Agnes.